Kuna feri mbili zinazotumika katika usafiri. Feri mojawapo inaonekana kubeba abiria, na feri nyingine ikionekana kubeba magari. Zote zinaonekana kutoka ng'ambo fulani hadi ng'ambo ya pili.

Kuna lango kuu lililo na rangi ya samawati na misalaba miwili. Ukutani kuna maneno yaliyoandikwa hivi, Presbyterian Church Of East Africa Makupa Parish.

Huu ni ufuo wa bahari na kwenye ufuo huu kuna watu waliosimama walio na asili ya kizungu. Mbele yake bahari i shwari ilio na rangi ya samawati na mawingu meupe angani yanaonekana.

Huu ni ufukwe wa bahari, rangi nyeupe ya mchanga inaonekana. Nyuma yake kuna mijengo iliyozingirwa na minazi, ipo mikomavu na mingine ni mikinda. Anga linaonekana kuwa jeupe.

Huu ni mdoli ulio na umbo la mwanamke. Umevishwa kofia nyeusi, blausi na suruali ndefu nyeusi. Kuna mkono ambao unaonekana umeushika kiwiko cha mdoli huu.

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna mijengo iliyo wazi, mtu anaweza kuona kilicho ndani yake. Mojawapo ya mjengo huo umeandikwa maneno ambayo yanasomeka hivi 'Mkoko sunset'.

Kuna nyumba iliyo na paa la makuti. Chini yake kuna uwepo wa meza. Nyuma yake kuna minazi na kuna bwawa la kuogelea.

Huu ni uwanja wa ndege kuna ndege iliyo na rangi nyeupe na maandishi mekundu yanayosomeka hivi, Jambojet.com. Mlango wake uko wazi na mbele yake kuna watu wawili wanaonekana ni wafanyikazi mahali hapa.

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna mjengo uliojengwa kwa vijiti vilivyo shikamanishwa. Juu yake ikiezekwa paa la makuti. Nyuma yake kuna misitu.

Kuna lango kuu lililo na rangi nyeusi. Juu ya lango hilo kumeandikwa hivi, Winners Chapel International Mombasa. Ndani yake kuna jengo la ghorofa mbili.

Kuna meli iliyoegeshwa, mashine inayohusika katika ubebaji wa makonteina inaonekana imelishikilia konteina moja linaloning'inia lililo na rangi nyekundu.

Hili ni aina ya gari la Semi-trela lililo na chapa ya Benz, lina nambari ya usajili KCL 336W, chini ya kioo limeandikwa hivi, Simpet.

Kuna mwanamke aliyesonga na amevalia mavazi ya rangi nyeusi yaliyo na kola nyekundu. Wengine wakiwa wameketi vitini. Mmoja wao amempakata mtoto na mwingine upande wa nyuma amesimama.

Huu ni uwanja wa ndege. Kuna ndege iliyo na rangi nyeupe na upande wa mbele kuna tyre moja. Inaonekana imetua kwenye uwanja huu. Unapoangalia upande huu wa chini kunaonekana kuna mtu amesimama aliyevalia suruali nyeusi.

Hii ni miti ya minazi kuna mingine ni mikinda na mingine mikomavu, makumbi yanaonekana yaliyobeba kanja vile vile anga linaoekana lina na mawingu meusi.

Huu ni ufuo wa bahari. Baharini mawimbi yanaonekana yakipiga kwa mbali. Kuna madau mawili yanayoonekana yakielea juu ya bahari. Anga inaonekana kuwa jeusi na jeupe.

Hii ni mashini inayotumika katika ubebaji wa vitu vizito vizito kama vile ma container . Chini yake kuna wafanyikazi waliovalia maovaroli ya rangi ya machungwa.

Huu ni ufuo wa bahari. Maji ya baharini yakiwa na mawimbi ya wastani. Dau linalotumia umeme, linaonekana likielea juu ya bahari. Anga bado li shwari.

Dau la rangi nyeupe, ndani likiwa 𝑙𝑖𝑛𝑎𝑜𝑛𝑒𝑘𝑎𝑛𝑎 ni la rangi ya manjano. Limeegeshwa karibu na tairi, nyuma yake ni nyumba yenye paa la makuti, na kuta za nyasi.

Gar aina ya Canter lililo na rangi nyeupe, lililowazi upande wa nyuma, ndani yake kuna mwanaume aliyevalia reflector ya rangi ya manjano, kofia na shati jekundu.

Kuna bwawa la kuogelea lenye rangi ya samawati. Pembeni kuna ndege aina ya kunguru amesimama. Mbele ya bwawa hili kuna viti vitano vilivyo na rangi ya samawati vimewekwa.

Huu ni ufuo wa bahari. Upande wa mkono wa kushoto miti inaonekana, upande wa mkono kulia kuna nyumba zilizo na nguzo moja moja. Nyuma ya nyumba hizo kuna mijengo iliyo na mapaa ya mabamba, kisha kuna miti.

Kuna mjengo unaonekana kuwa wa kizamani sana, kuta zake zimechakaa, juu yake kuna bendera inapeperuka iliyo na rangi ya kijani kibichi, nyekundu na nyeupe.

Huu ni ufuo wa bahari kuna watu wanaonekana wamesimama na wengine wamepanda farasi. Baharini dau linaonekana likielea na limebeba abiria, hakuna mawimbi baharini.

Hii ni bahari iliyo tulia isiyo na mawimbi. Mbele ya bahari hii kuna msitu. Mbali kabisa upande ule wa mwisho kunaonekana kuna minazi.

Hii ni barabara. Pembezoni mwa barabara hii kuna magari yanaonekana yameegeshwa. Kuna gari aina ya matatu na mbele yake kuna watoto wawili wanaonekana wameshikana mikono wanatembea wakija sehemu hii ya matatu.